Chakula zinazo pandwa na mkulima kama vile viazi, muhogo na hata viazi tamu yana manufaa mingi kwa kua akiileta sokoni na kuyauza mtu anapata kipato cha kuwa lisha familia yake.

Haya ni magari ambayo yamepangwa kwa utaratibu sana. Kwa mara nyingi unapata kuwa, magari madogo yananunuliwa na watu ambao wanafanya kazi kwa minajili ya urahisishaji wa usafiri wao.

Mfanyikazi biashara ambaye anauza chakula hizi kama viazi, kitunguu karoti anaweza kupata kipadi kubwa sana akiuuza .

Katika shughuli za kila siku kwenye bahari ama kwenye usheni, wakati watu wanaleta vitu kutoka ughàibuni, wanapaswa kutoa pesa ya asilimia fulani wapatie serikali na waweze kuonyeshana risiti hilo.

Hii ni shilingi elfu moja ya kenya na tunayatumia katika matumizi ya kila siku ,kununua baadhi ya vitu tunazo zitumia na haya ni kama chakula pamoja nguo.

Hapa ni kwa duka la kuuza magari, na mtu ukiweza kuyatembelea huku utawez kuona kua magari mengi sana yamejaa huku, wafanyi biashara wanaofanya kazi hii wanapata pitao cha juu sana.

Haya ni magari ambayo tunatumia kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyengine, nchi yetu ya kenya kuna magari mengi sana ya serekali ama ya kibinafsi ambao watu wanatumia kusafiri nayo na watu wa kufanya kazi hii wanaweza kupata kipato.

Haya ni chakula tunazozikula na yameletwa sokoni, hizi chakula ni kama vile sukuma, cabbeji, kitunguu pamoja na hata tangawizi.

Insurance ya maisha ni muhimu sana mtu akiwa ndani yake, kwa kuwa inaweza kukusaidia mahali popote upatapo shida ama baada ya kustaafu katika kazi yako, inakusaidia kwa mambo mengi.

Pikipiki hili ambalo limeanguka . Linaonyesha ya kuwa mtu unapaswa kuwa na insuarensi ambayo inakusaidia wakati wowote upatapo ajali.

Mtu huyu ambaye ameshika simu ako kwenye duka la mpesa na yeye anataka kutoa pesa kwa kutumia huo mtandao wa mpesa.

Huku ni sokoni na tunaona ya kwamba wakulima wameweza kuleta vyakula , kama vile kabeji na haya mboga yako Kwa uwingi kwenye soko hili.

Hapa ni sokoni na tunaona mapambo mengi sana ya shanga. Sisi kama binadamu hutumia vitu kama hizi ili kuwa na muonekano mzuri.

Hili ni biashara ya Insurance na inahimiza ya kua nila muhimu sana mtu akiwa nayo kwa kua mtu unaweza patwa majangwa ya maji ama moto na wanaweza kuingilia kati na kufanya biashara lako iendelee.

Hili ni bango ambalo linaonyesha jinsi ambavyo pesa za sehemu mbalimbali za dunia zinazopanda na kushuka wakati wa uuzaji wa vitu.

Hawa watu wawili wamesalamiana na mmoja amepeana kifunguu, inaashiria ya kwamba wote wawili wamefikia uelewano wao.

Huku ni duka wanalouza mayai. Mfanyi biashara aliamua kufungua mahali ambapo anaweza uzia mayai pekee yake kwa kuwa aliona yakwamba watu wanahitaji haya kwa wingi.

Hii ni apu ya M-pesa ambalo linakuonyesha ama kukuelekeza ama kwa jinsi ambavyo mtu atakapo, na inaonyesaha tena pesa ambazo unazo.

Huku ni kibanda sokoni na kuna baadhi ya vyakula mwanabiashara ameweka, kama vile ndizi, vitunguu na viazi vitamu.

Haya ni vikapu na zinaundwa kutokana na makonge baadhi ya watu katika nchi hii yetu ya kenya wamejitosa katika hii kazi ili wajiajiri na kuweza kujimudu kimaisha.

Huku ni sokoni na tunaona baadhi ya mabango na mashanga ambayo yameanikwa ina ishara kuwa hawa ni wafanyibiashara ambao wamekuja kuuza haya mapambo.

Hapa ni makao makubwa ya kuuzia magari. Kwa mara mingi inapatikana miji kubwa kubwa kama Nairobi, Nakuru pamoja na Eldoret.

Hili ni duka na unaweza pata baadhi ya vitu huku. Pamoja na hayo kuna huduma ya Mpesa huku kwa ina ambayo kwakuwa unaweza toa pesa ama Kuweka.

Huku ni sokoni ma watu wamefurika kwa wingi sana, inaonekana ya kuwa wanauza baadhi ya nguo tofauti tofauti na pamoja na hayo unapata iko na bei ya chini sana.

Hapa ni duka la kuuza mashanga na mabango, kwa mara nyingi watu wakitembelea soko hili waweza kupata vitu kwa bei ya chini sana.

Duka la M-pesa katika nchi yetu ya Kenya inatumiwa kwa njia mingi sana. Mtu waweza kuweka pesa yako kwa manufaa ya baadae ama mtu unaweza toa pesa ambayo ulikuwa umeiweka ili kulipa vitu zako zingine.

Hii ni magari ambayo yanasafirishwa kutoka maji mmoja hadi nyingine . Katika matumizi ya usafiri , watu hutumia trella kwa kusafirisha.

Hapa ni sokoni na tumaona wafanya biashara wanaouza aina ya chakula mingi kama vile ndizi maembe viazi na mengineo. Hapa mtu anajitosa kazini ili apate mapato ya kila siku.

Huku ni sokoni na tunaona baadhi ya chakula kama matunda yanayoliwa na haya ni kama ndizi, machungwa na pamoja na viazi vitamu.

Insurance ya nyumba ina munufaa mengi sana kwa mtu ambaye anajisajili na kua member wa hio kwa kua yeye anaeza jengewa nyumba wakati ambapo kunaweza tokezea mkasa lelote lile.

Huku ni sokoni na tunaona mama ambaye anakaa chini akisaga mboga. Huku kuna baadhi ya chakula kama vile viazi, kitunguu, nyanya pamoja na hata kitunguu saumu.

Huku ni duka na wanauza baadhi ya vitu kama vile chakula na nguo, tena wameandika jina Mpesa juu yake, ina ishara ya kwamba huku unaweza toa pesa ama kuweka pesa yako.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya kenya na kwa mara nyingi hii noti ndo nikubwa kwa pesa zote kwa kuwa noti zingine inaanzia shilingi mia tano na kuteremka chini.

Hii ni biashara ya insurance na inasisitiza ya kuwa wanapeana insurance ya magari peke yao. Kwa mara nyingi watu wa taxi huwa wanapewa mwelekeo huu.

Cover ya Amaco ina umuhimu mkubwa sana kwa watu ambao wamekata insurance yao, kwa kuwa mtu ambaye ni member wa hii cover ,anaweza kulipiwa ama kusaidiwa akiwa na tatizo la ajali.

Hapa ni sokoni na watu wanauza viatu na slipasi mbalimbali ya kila aina. Huku mtu unaeza pata mapato mazuri ya kulisha familia.

Gari hili ambalo ni la bei ya juu sana, huwa wanalichumia na watu au vigogo walio na mbaraka wa juu sana kwa kuwa kila mtu hawezi kuinunua gari hii.

Soko hili limesheheni aina mingi sana ya viatu, kwa mara nyingi mtu ukihitaji viatu ambazo ziko na bei ya chini unatembelea masoko kama haya.

Tunaona duka ambayo imefunguliwa na kunao mteja, kando yao kuna wauzaji ambao wako nje ya duka hili, wenye wanauza matunda kama ndizi na tikiti maji.

Huku ni sokoni napamefurika na watu ambao wamekuja kuyauza, Wengine wamekuja kama wanunuzi, kuna baadhi ya chakula kama vile viazi na hata mahindi

Huku ni duka na tunaona nguo ambayo yamepangwa kwa utaratibu mkubwa sana. Yaonekana kwamba huyu mfanyabiashara anafanya hii kazi kwa roho yake yote.

Hapa tunaona magari mengi ambayo yamepangwa, kwa kila siku watu hutumia magari haya kusafiri kwa kutoka upande moja adi mwingine na pia inawapa kipato madereva na watu ambao wanafanya kazi ya kusafirisha waabiria.

Haya ni pesa ya noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Na kwa matumizi hii tu kama wananchi inatumika katika ununuzi ya baadhi ya vitu za nyumba ama ya kimaisha.

Hili bango, linaonyesha inshuarensi ambayo inasimamia matumizi ya dawa ama ki afya. Kwa mara nyingi, mtu ukiwa na ugonjwa fulani, inshuarensi hii inaweza kukusimamia.

Hili ni gari na huwa wanatumia katika usafirishaji wa kila siku , kwa mara nyingi magari madogo kama haya yanakuwa ni ya dhamana ya juu sana.

Hapa tunaona noti ya shilingi elfu mia moja na shilingi hamsini ya kenya. Noti hii mbili ni ya kisasa ukilinganisha na noti ya zamani unapata ya kuwa ya kitambo kulikuwa na mchoro ya rais wa ambaye ni Jomo Kenyatta.

Hapa ni soko na wanabiashara wameanika aina mingi sana ya viatu ya kuvaliwa kwa mara mingi wakiweza kuuza viatu hizi wanaweza kujikimu kimaisha.

Cover ya Madison ina umuhimu kubwa sana kwa kuwa inaweza kuzuia mtu ama kumpa mtu usaidizi wakati shida unapotokea kama ajali.

Ni duka na ni mahali ambapo watu wanakuja kununua baadhi ya viatu, tena inaonekana kua ana mpesa, mahali ambapo unatoa pesa ukitaka na waweza tena kuiweka.

Hili ni gari, na kwa mara nyingi, watu hutumiwa katika usafirishaji yao wa kila siku, na nchi yetu ya kenya. Kuna magari ambayo yametengwa kwenye upande wa kusafirisha abiria pekeyeo.

Pesa hii ambayo ni elfu moja ya Kenya ,ni ya kitambo na kwa sasa hivi Kenya wameleta pesa mpya ambayo ni tofauti sana na ile ya kitambo kwa picha.

Usafirishaji wa magari madogo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Katika nchi yetu ya kenya unahitaji kutumia sana san trela kwa kuwa ni bei rahisi na mtu anaweza kusafirisha mahali popote.

Haya ni magari ambayo yanatumika katika maisha yetu ya kila siku, watu hutumia kubeba vitu kutoka shambani, ama watu hutumia kama chombo cha usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine..

Haya ni chakula na zinapandwa kwa wingi sana kwenye shamba. Malenge huwa yenye manufaa mingi kwenye mwili wa binadamu kwa kuwa huwa inatupa tiwe na nguvu nyingi mwili.

Hapa ni sokoni na tunaona pahadi ya mboga amayo imeanikwa, wakulima ambao wamepanga mboga haya wakiwesa kupata mazao mingi wanajuna na kuleta sokoni hili waweze kuuza.

Tunaona bunda la noti ya shilingi elfu moja ya Kenya pesa hii ina manufaa kubwa sana kwa matumizi yetu ya kila siku.

Pesa hii ya noti ya shilingi mia moja ya Kenya ni ya kitambo na kwa sasa hivi, userikali wameianzisha noti nyingine mpya ya Kenya ambayo ina wanyama katika kurasa zao.

Hili ni duka linalouza maziwa na kwa mara nyingi, watu huwa wanaleta maziwa na mwenye duka anaeza kununua na kuuzia watu wengine baadaye.

Huku ni duka la mpesa na tunaona watu ambao wamekuja na wamesimama ili wapewe huduma. Kwa mara nyingi watu hukuja huku kupata huduma ya pesa ambazo walikua wameziweka.

Usafirishaji wa magari nchini Kenya umekuwa rahisi sana kwa kuwa katika kisasa magari kama trela yamefika ambayo yanafanya usafirishaji wa magari madogo yawe rahisi.

Hapa tunaona pesa mingi sana ya noti ya elfu moja ya kenya, na hii noti ina picha ya kitambo na kwa sasa tunatumia pesa mpya ambayo ina picha ya wanyama katika pande zote.

Huku ni sokoni na tunaona kina mama ambao wanaketi chini wengine wako wakikagua nyanya na tunaona kuna baadhi ya machungwa na ndizi.

Huku ni sokoni na kuna baadhi ya vitu ambazo watu wamekuja kuyauza. Haya ni kama vile nyanya, kitunguu na kwa upande mwingine kuna mtu ambaye anauza ata na nguo.

Baadhi ya biashara katika nchini siku hizi watu wameweza kuyaunda cover mbalimbali ya huduma ya kiafya kwa kuwa yaweza kukusimamia ukiwa na tatizo lolote.

Hapa ni sokoni na tunaona samaki ambao yameanikwa juu ya meza, haya samaki unapata kwa bei rahisi sana kwa kuwa watu ambao wanauza ni wengi sana.

Duka la Mpesa katika nchi yetu ya Kenya limenawiri sanaa na imesaidia watu wengi kujiajiri na tena mtu anaweza weka pesa yake akitaka na anaeza toa wakati wowote.

Watu hawa wawili wako kwenye duka na kuuza vitu na yaweza kuwa wamekuja kununua baadhi wa vitu ana wamekuja kuweka pesa yao kwenye mpesa ama Airtel.

Hili ni gari la kifahari na watu wachache sana huwa wanaimiliki magari haya. Watu wenye uwezo wa kupata gari hii ni mabwanyenye kama viongozi wa serikali ama wachezaji wa mpira.

Wamama wajawazito katika nchi yetu ya kenya uwa wanaimizwa sana wakuange na cover ambayo inawasaidia katika hospitali uwa wakienda, ili wakiwa na shida yoyote iyo cover inawalipia pesa na wanaweza kujimudu kimaisha.

Katika usafirishaji ya magari madogo madogo, watu huwa wanafaidhalisha sana kutumia matrela kusafirisha kwa kuwa wakitumia trela bei iko chini kuliko kutumia ndege ama maji.

Haya magari ambayo tunayaona ni ya bei ghali sana na hua sana sana inapatikana katika miji kuu ya Kenya kama Nairobi na Kisumu jwa kua majumba kama haya yanapatikana humo humo.

Mizigo haya ambayo yamefungwa vizuri sana yaweza kuwa ni nguo ama viatu ambayo mwanabiashara ameinunua kutoka ugaibuni na inaletwa katika nchi yetu hili aweze kuuza apate mapato.

M-pesa ikishirikiana na kampuni la safaricom imekuwa ya bora sana katika nchi yetu ya Kenya, kwa kuwa mtu akiwa na pesa yake huwa anaweka katika mpesa na pamoja na kuhifadhi katika matumizi ya baadae.

Nyumba ya mpesa imetamalaki kote nchi Kenya, kwa matumizi yao mazuri ya kuweka na kutoa pesa kwa urahisi, na kila mtu anawezaitumia kila mahali akuwapo

Tunazo viwanda mingi sana katika nchi yetu ya kuuza magari, wameweza kuwajiri watu wengi sana, na wanaeza pata kipato na kuwaalisha familia zao.

Baadhi za mchongo katika nchi yetu ya Kenya huwa watu wanauza wakipatia wazungu ambao wamekuja katika nchi yetu ya Kenya kuiona na huwa inawapea pesa mingi sana.

Tikiti maji ina umuhimu kubwa sana kwa wakulima ambao wamepanda matunda haya kwa kuwa wakichukua sokoni wanaweza kuuzia wateja wao na watapata fedha mingi sana.

Katika mahitaji yetu ya kila siku, mtu ukinunua kitu yoyote, unapaswa kutuma pesa ,kama unatumia simu, unaenda katika mpesa menu alafu utume hio pesa.

Ufunguzi wa kuuza viatu ni la maana sana kwa kuwa watu, ama wafanya biashara ambao Wanamiliki maduka za kuuza baadhi ya viatu wanaweza jimudu kimaisha.

Wafanyi biashara katika nchi yetu ya Kenya ni wengi sana kwa kua biashara hii inaweza patia mtu kipato na anaweza lisha familia yake bila tatizo.

Gari lina umuhimu kubwa sana katika maisha yetu ya kibinadamu, kwa kuwa ukiimiliki unaweza ifanyia kazi nyingi sana. Mtu anaweza isafirisha vitu za shamba na kuwalisha wanyama na wengine wanaweza tumia kibiashara kuwasafirisha abiria.

Tunaona baadhi za magari ambazo zimepakiwa katika uwanja. Tunaweza tumia haya katika safari zetu na tuwalipe watu hawa ambao wako na hizi gari.

Trela ya kusafirisha magari madogo katika nchi yetu ya Kenya ina majukumu makubwa sana kwa kuwa inaweza kurahisisha usafirishaji ya magari haya.

Mfanyi biashara ili aanzishe kazi ya kuuza magari, anahitajika kwa mara mingi awe amekata leseni kwa serikali kwa kuwa huo ndio mtindo unaofutwa ili uweze kufungua biashara ya kumiliki ama kuuza magari.

Pesa tunazoziona ni shilingi elfu moja na mia tano ya kitambo. Kwa sasa tunatumia hela tofauti na ya kitambo na kua serikali walileta mibadiliko na kutumia pesa mpya kwa kua waliona ya kitambo imeisha dhamana.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina dhamana kubwa sana. Mtu akiwa na hii pesa anaweza kununua baadhi ya vitu ya kukula pamoja na hata za kukalia.

Hapa napaona duka ambapo, watu huenda kununua baadhi za vitu za kukula na za kufanyia kazi. Tena naona pikipiki ambayo imesimama na huwa wanatumia kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Magurudumu ya gari huwa yanapatikana katitka duka mingi katika nchi yetu ya Kenya mtu alipata pangcha ama gari lake kuharibika miguu mtu unapaswa kuenda kwa duka lililo karibu nawe ili ubadilishe.

Katika nchi yetu ya Kenya, tunazo makampuni mingi sana ambayo wanapatiana insurance za magari hili kukitokelezea mashida fulani kama ajali ama kuibiwa gari, hawa ndio wanaweza kukushughulikia kwa haraka.

Hapa ni sokoni na watu wamefurika kwa wingi, katika nchi yetu ya Kenya kuna kuwapo siku za soko na watu huleta mizigo mbalimbali ili watu wabadilishane na vitu ambazo hawana.

Hapa tunaona pesa ya shilingi elfu moja shilingi mia Tano na shilingi mia mbili katika maisha yetu ya kila siku tunatumia pesa haya katika matumizi mbalimbali.

Kwa hili kibada tunaiona chakula ya Kila aina, kuanzia nyanya ,vitunguu pamoja na hata viazi. Kwa mara nyingi watu wanao uza hizi mavitu hupata pesa.

Uuzaji wa vikapu na shanga unaweza kunawiri sana katika nchi yetu ya Kenya kwa kuwa, wanabiashara wanaweza kukuuzia haya bidhaa kwa bei nafuu.

Duka la m-pesa katika nchi yeti ya Kenya, imenawiri na kustawimili sana, kwa kuwa watu wengi huwa wanaitumia kutuma pesa na kuweka pesa zao kwa matumizi ya baadae.

Watu hawa watatu ambao wamesimama wako wakijadiliana kuhusu biashara zao za kipesa na kuiangalia mienendo kama yanaenda sambamba.

Hili ni duka ambalo mwanabiashara ameifungua ili apate mapato yake ya kila siku, inaishara ya kuwa, yeye anahimiza na kutangaza maziwa ambayo inaundwa katika Mt.Kenya milk deport.